Hii ni aina ya duka inalouza bidhaa moja kwa moja kwa wateja wa mwisho kwa matumizi ya kibinafsi si kwa kuuza tena. Duka hili hununua bidhaa kwa wingi kutoka kwa wauzaji wa jumla au wazalishaji.

Ni aina ya bima inayopatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu, kwa watu wa kipato cha chini au cha wastani nchini Kenya, hizi bima hujumuisha huduma kama matibabu, ajali, binafsi, bima ya maisha, na bima ya familia.

Hii ni mahali ambapo watu hukutana kuuza na kununua bidhaa au huduma. Inakaa eneo la wazi kama sokoni cha kijijini. Bidhaa zinazouzwa soko ni pamoja na vyakula kama matunda , boga, nyama na hata nguo, vifaa vya nyumbani na hata vifungo.

Hapa ni mahali ambapo kabiji huuzwa iwe ni sokoni kwa rejereja au kwa jumla na mara nyingi hujumuisha wakulima wauzaji wakati wafanyibiashara wa mboga na wateja wa kawaida.

Ni sehemu ama eneo ambapo matunda mbalimbali huuzwa kwa jumla au rejareja, hapo ndipo wauzaji na wanunuzi hukutana ili kufanya biashara ya matunda kama vile ndizi, machungwa, maembe, mapera, na matikitimaji, vitunguu na mengine mengi.

Hii ni kampuni inayotoa huduma za malipo ya kielektroniki hasa kwa wafanyibiashara wadogo kutumia pesa buy goods .

Hii ni sarufu rasmi ya Kenya inayotumika nchi zima kwa shughuli za biashara, benki na matumizi ya mtu binafsi.

Hii ni kampuni ya kusindikiza maziwa inayomilikiwa kwa asilimia mia moja na wakulima wadogo kupitia vyama vya ushirikanani katika eneo la Kieni west Nyeri Kaunti.

Hapa ni mahali ama mazingira ambapo biashara ya viatu hufanyika yaani sehemu ambayo wauzaji huuza viatu na wanunuzi hununua. Hili linaweza kuwa soko la wazi, duka la viatu, au hata duka la mtandaoni.

Hii ni aina la tunda lenye maji mengi, tamu na lenye rangi nyekundu au nyekundu nyekundu, ndani ina ngozi ya kijani kwa nje, hupendwa sana hasa wakati wa joto kwa sababu husaidia kupooza miili na kuondoa kiu.

Hapa ni eneo la wazi au lililotengenezwa rasmi kwa ajili ya watu kuwacha magari yao kwa muda kwa matumizi ya umma, maegesho haya yanaweza kuwa ya bure au yakulipia na hupatikana karibu na maeneo ya biashara, hospitali, masoko, ofisi au eneo ya burudani.

Lori ni chombo cha usafiri kinachotumika kusafirisha bidhaa, kama chakula, mchanga, vifaa vya ujenzi, bidhaa za viwandani, au mifugo. Malori huwa na injini zenye nguvu na mara nyingi huendesha safari za mbali kutoka mashambani hadi mijini au hata, huvuka mipaka ya nchi.

Hii ni lori kubwa na lenye linalotumiwa saa nchini marekani kwa ajiri ya kusafirisha mizigo kkama vile magari ambao zinapita viwandani

Hapa ni duka au kituo rasmi kinachotoa huduma za M-Pesa kama vile kutumia pesa, kutoa pesa, kununua airtime, kulipa bili na kufanya miamala mingine ya kifedha kwa kutumia simu ya mkononi kupitia huduma za Safaricom.

Hii ni stakabadhi au karatasi rasmi inayoonyesha kuwa malipo fulani tayari yamefanyika. Hii ni udhibitisho wa kuwa mteja amelipa huduma au bidhaa alizonunua.

Hapa ni mahali ambapo wakulima, wafanyibiashara na wanunuzi hukutana kuuza na kununua nyanya, nyanya ni zao muhimu sana kwa matumizi ya kila siku hivyo soko lake ni kubwa na mazungumzo wa haraka.

Hii ni pesa ya zamani ya Kenya, ni noti na sarufu zilizokuwa zikitumika kabla ya kuanzishwa kwa sarufu mpya chini ya katiba ya mwaka 2010 ambayo ilihimiza matumizi ya picha za kihistoria badala ya picha za watu binafsi.

Hii ni aina ya bima inayolipa kupitia kwa mtu binafsi ikiwa atapata majeraha ya mwili mlavu na kudumu au kifo kutokana na ajali ya ghafla na isiyotarajiwa.

Hii ni ofisi ya kubadilisha fedha iliyoko katika jiji la Nairobi katika jengo la Norwich Union House , mtaa wa Kimathi, karibu na Hilton . Hii ni moja ya forex bureaus zinazotambulika kisheria nchini Kenya na hutoa huduma za kubadilisha sarafu mbalimbali kwa wateja wa ndani na wa kimataifa.

Hapa ni sehemu maalum ambapo magari ipi au magari mengine huwekwa au kuegeshwa kama muda fulani, inaweza kuwa ya binafsi, ya biashara au ya uma na ipo katika maeneo kama miji, vituo vya magari, maduka makubwa, shule, hospitali na maofisini.

Hizi ni mboga zinazolimwa sana nchini Kenya, kwa matumizi ya chakula na biashara. Zinauzwa mara nyingi kwenye barabarani, ambapo wachuuzi huziweka kwenye vipepeo au magunia na kuziuza kwa wapita njia au paderea.

Hii ni programu rasmi ya kampuni ya Safaricom inayowezesha wateja wake kupata huduma mbalimbali kwa urahisi kupitia simu zao, kupitia app hii mtumiaji anaweza kutuma pesa kwa kutumia M-pesa kununua muda wa maongezi.

Hii hapa ni soko ambalo linauza bidhaa mbali mbali za aina tofauti mahali moja. Hili ni soko linalotoa huduma kwa wateja wanaotafuta bidhaa nyingi ngi kwa wakati mmoja kama chakula, nguo, vifaa vya nyumbani , vifaa vya kilimo, vipuli vya magari, vifaa vya shule na kadhalika.

Hapa ni mahali ambapo mboga mbichi na bidhaa nyingine za kilimo huuzwa moja kwa moja kwa wateja. Ni soko muhimu katika jamii kwa kuwa inahakikisha upatikanaji wa chakula safi na cha kila siku kwa bei nafuu.

Hii ni aina ya gari linayotumika kusafirisha bidhaa, vifaa vya ujenzi, mzao wa kilimo au mzigo mingine hata kama hii hapa inabeba gari. Hapa kutumika sana katika biashara, ujenzi, viwandani na mashambani.

Hii ni sarufu na noti ambazo zimetumika kabla ya kubadilishwa na sarufu mpya zilizozinduliwa na benki kuu ya Kenya mwaka elfu mbili kumi na tisa.

Hapa ni sehemu maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kusimamisha au kuegesha magari kwa muda mafupi au refu. Maegesho ya gari yanaweza kuwa ya uma kama kwenye soko, hospitali, shule au barabara au ya binafsi kama kwenye nyumba, hoteli au majengo ya ofisi.

Hapa ni sehemu ndogo ya biashara ambapo muuzaji huweka viatu juu ya meza au plastic kwa ajili ya kuuza. Meza hii mara nyigi hupatikana katika soko ya uwazi.

Hapa ni sehemu ya kuegeshea gari ambayo inamilikiwa na mtu binafsi, kampuni au taasisi na siha umma. Maegesho haya ni kwa matumizi ya mwenye eneo au watu walioruhusiwa pekee.

Hii ni duka au kituo kdogo kinachotoa huduma za kifedha kupitia mfumo wa M-pesa wa Safaricom, huduma hii inaruhusu watu kutuma, kupokea, kutoa pesa taslimu na kufanya mihamala mingine ya kifedha kwa kutumia simu ya mkononi.